Hawa ni watu ambao wako maandamano wakiwa wamebeba bendera za kenya wakiwa wanapiga kelele za juu ndio,,,,

Picha iliyo mbele yetu ni picha ambayo inaonyesha watu wanaosaidia watu kusajili vipande. Yaani National IDs , they are signing .